Huyu ni msichana mdogo akishiriki katika darasa la mtandao au programu ya ushauri wa vijana mtandaoni. Anaonekana ameketi kwenye dawati akiandika kwenye daftari huku akitazama mwalimu au ushauri kwenye komputa yake ndogo.

Huyu ni mwanamke amevaa kifaa cha uhalisia pepe, VR headset na anaonekana akichunguza au kujifunza kuhusu ulimwengu pepe. Nyuma yake kuna picha za kielektroniki zinazoonyesha mazingira ya kidijitali na miundo ya asili au meili .

Huyu ni mwanaume akiwa ameketi kwenye dawati amevaa vipokea sauti vya masikio na anashiriki katika mkutano wa video. Anaangalia skrini ya kompyuta inyomwonyesha mtu mwingine akiongea naye. Kuna skrini inyoonyesha grafu au chati za data na karatasi kadhaa zimetandazwa kwenya dawati lake.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kama mtoto akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno e-learning na picha ya balbu ya mwanga na rundo la vitabu ikionyesha elimu na mawazo. Mtu huyu amekaa kwenye meza na simu ya mkononi na kikombe chenye kalamu pia vinaonekana mezani.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya e-learning au kujifunza kwa njia ya mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi e-learning na rundo la vitabu kuashiria elimu ya mtandaoni.

Hii ni dhana ya elimu ya kidijitali ya kujifunza kwa kutumia teknolojia. Kuna kompyuta mpakato katikati na skrini kubwa inayofanana na kitabu wazi nyuma yake. Skrini hii, inaonyesha iconi mbalimbali zinazohusiana na elimu kama vile kofia ya kuhitimu, chupa za mahabara, vitabu na jengo la maktaba.

Hii ni dhana ya elimu mtandaoni, inayoonyesha mkono wa mtu ukiguza kitufe cha E-Learning ambacho kimeangaziwa na kuzungukwa na ikoni mbalimbali, zinazowakilisha vipengele vya kujifunza mtandoni, kama vile; balbu ya mwanga, kioo cha kukuza, watu, saa na wingu.

Hii ni kompyuta mpakato iliyo wazi ikiwa na maneno e-learning , elimu mtandaoni kwenye skrini yake. Nyuma ya kompyuta hiyo kuna taswira ya kidijitali yenye duara na aikoni mbalimbali zinazowakilisha elimu na teknolojia.

Huu ni kompyuta mpakato iliyo wazi ikiwa na neno learning kujifunza kwenye skrini yake likiwa limezungukwa na icon mbalimbali zinazohusiana na elimu ya kiteknolojia kama vile kitabu, kalamu, kofia ya kuhitimu na kompyuta.

Huu ni mkono ukiguza kiolesura cha kidijitali chenye maneno kadhaa yanayohusiana na elimu na teknolojia. Maneno muhimu yanyoonekana ni pamoja na e-learning , elimu mtandaoni, internet , mtandao, education online , elimu ya mtandaoni.

Hii ni dhana ya elimu mtandaoni. Katikati kuna kompyuta mpakato iliyowazi ikionyesha skrini yenye picha ya mwanafunzi aliyevaa kofia ya kuhitimu ikimaanisha masomo. Karibu na kompyuta mpakato kuna vitu mbalimbali vinavyohusiana na elimu.

Hii ni kompyuta ya mezani na vitabu. Juu ya skrini ya kompyuta kuna kitabu kilicho wazi na rundo la vitabu vingine kuashiria elimu au kusoma mtandaoni. Kibodi kimewekwa mbele ya kompyuta.

Hii ni kompyuta mpakato iliyo wazi likiwa na maneno digital learning , masomo ya kidijitali kwenye skrini yake. Mikono ya mtu inaonekana kwenye kibodi cha kompyuta hio, pembeni kuna simu njanja pia inayoonyesha kiolesura cha masomo ya mtandaoni au online study .

Huyu ni mwanafunzi akishiriki katika masomo ya mtandaoni. Mwanafunzi huyu anaonekana ameketi kwenye meza akiandika kwenye daftari huku akitazama mwalimu anayefundisha kupitia kompyuta ndogo. Mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akitoa somo labda kwa kutumia ishara za mikono kueleza jambo.

Hii ni tarakilishi ndogo iliunganishwa na mtandao, ikoni mbalimbali. Zikiwakilisha huduma au dhana za kidijitali. Ikoni hizi ni pamoja na eneo, nyumba, kalenda, wingu. Utafutaji video na sahihi ya kidijitali.

Hii ni kompyuta mpakato yenye skrini inayoonyesha, rafu ya vitabu iliyojaa vitabu mbalimbali inaashiria dhana ya maktaba ya kidijitali au upatikanaji wa vitabu mtandaoni.

Hawa ni wasichana wawili wadogo wakiwa darasani wakitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kiujifunza. Wanaonekana wametabasamu na kufurahia kile wanachofanya. Wasichana wengine pia wanaonekana nyuma wakitumia vifaa kama hivyo.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi akishiriki katika somo au mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta ndogo. Mtu huyu ameketi kwenye sofa na anaonekana kuandika madokezo kwenye daftari huku tarakilishi ndogo ikiwa imefunguliwa mbele yake.

Hii ni dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kidijitali. Inaonyesha watu mbalimbali wakishirikiana na vifaa vya kisasa kama kompyuta mpakato na simu janja ambavyo vimepangwa juu ya rundo la vitabu kuashiria mchanganyiko wa elimu ya kitamaduni na ya kisasa.

Hii ni tarakilishi iliyo na maneno online learning kwenye skrini yake. Hii inawakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao au elimu ya mtandanoni hasa wa kisasa.

Mwanamke anaonekana akiwa daktari au nesi ameketi kwenye dawati na anatumia tarakilishi ndogo na simu mkononi. Amevalia nguo za samawati za hospitali na anaonekana akifanya kazi au kujifunza kitu.

Hiki ni chumba cha mabweni chenye vitanda vingi vya ghorofa. Kuna vitanda vya ghorofa vya mbao vilivyopangwa safu na kila kitanda kina godoro labda baadhi ya vitu vya kibinafsi kama mifuko au ndoo chini au karibu na vitanda. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha na kuta zisizo na rangi.

Hii ni rafu kubwa ya vitabu iliyojaa vitabu vingi vya rangi tofauti. Rafu hii inaonekana kuwa na ghorofa kadhaa na vitabu vimepangwa vizuri juu yake.

Hiki ni chumba cha hosteli chenye vitanda viwili. Kimoja kikiwa kitanda cha kawaida na kingine kikiwa kitanda cha ghorofa. Kuna dirisha lenye mapazia ya rangi ya kijani, na kahawia na godoro lenye muundo wa kuficha. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na cha kutosha kwa malazi.

Huu ni maktaba wa rununu iliyo ndani ya basi au gari kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojazwa vitabu upande zote mbili na watu kadhaa wanaonekana wakichagua au kusoma vitabu. Inaonekana kama nafasi ya kusomea au maktaba inayotembea.

Hiki ni chumba chenye vitanda kinachoonekana kama chumba cha hosteli au bweni. Kuna kitanda cha ghorofa mbili na kitanda kimoja kingine, vyote vikiwa na magodoro ya samawati. Inaonekana kama chumba cha kulala ambacho kinaweza kutumika na watu wengi.

Hawa ni wachezaji wawili wa raga wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja ameshika mpira na anakimbia huku mwingine akijaribu kumwangusha kwa kumkaba miguu. Inaonekana ni mchezo wa raga unaofanyika katika shule ya upili ya Ofafa Jericho.

Hiki ni chumba cha mabweni chenye vitanda vingi vya ghorofa. Chumba kina kitanda vya chuma vilivyopangwa kwa safu na kila kitanda kina godoro na mtandiko. Kuna dirisha lenye mapazia upande wa kushoto na sakafu ina muundo wa vigae.

Hiki ni chumba cha kulala chenye kitanda kimoja. Kitanda kina shuka ya samawati yenye miraba na foronya mbili nyeupe. Godoro lina kitambaa kilichopambwa kwa maua na michoro ya kijiometri. Ukuta una rangi ya manjano hafifu na kuna kitambaa cheupe kinachoning'inia ukutani.

Hili ni darasa la kompyuta au maabara ya kompyuta. Kuna tarakilishi nyingi za mezani zilizopangwa kwa safu kwenye meza na skirini zao zinaonesha picha za samawati au mandhari ya bahari. Pia kuna viti vya ofisi vilivyopangwa karibu na kila meza ya kompyuta.

Hiki ni chumba kidogo chenye meza ya kusomea, taa ndogo ya mezani na dirisha kubwa linaloangalia nje kwenye miti na majengo mengine. Chumba kinaonekana kuwa chumba cha kulala au chumba cha hosteli.

Hiki ni chumba cha mikutano. Chumba kina meza kikubwa ya mikutano iliyo na umbo la duaradufu iliyozungukwa na viti vyeusi. Kuna televisheni iliyowekwa ukutani upande wa kushoto na ubao mweupe upande wa kulia. Chumba kina taa za mraba kwenye dari na kuta zilizo na rangi.

Hili ni basi la shule la manjano aina ya Isuzu. Basi hili lina nembo ya Ninja high school upande wa pembeni na neno school bus mbele. Pia, kina namba ya usajili KDG 030C.

Hiki ni chumba kinachoonekana kuwa chumba cha hosteli au malazi. Ndani ya chumba hicho kuna kitanda kilichofunikwa na shuka nyeupe na kabati kubwa la nguo lenye vioo na meza ndogo la kusomea au kufanyia kazi. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya zambarau iliyokoza na kuna pazia zilizong'ing'inia kwenye dirisha.

Hii ni njia ya chini ya ardhi au ukumbi mpana wenye kuta nyeupe na sakafu iliyong'aa. Kuna nguzo kadhaa nyeupe zinazo panda hadi dari na paneli za rangi ya thahabu au kahawia zimepambwa kwenye kuta. Watu wachache wanaonekana wakitembea ndani ya eneo hilo wakielekea upande wa kushoto.

Hili ni lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta lenye muundo wa kuvutia na jina la chuo limeandikwa wazi juu yake. Inaonyesha sehemu ya barabara inayoingia chuoni na watu wachache wakitembea karibu na lango hilo.

Hiki ni chumba cha hosteli labda katika hosteli ya executive ladies huko Nairobi. Inaonyesha wanawake wawili wachanga ndani ya chumba. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu cha ghorofa na mwengine amesimama karibu na kabati lenye nguo zilizoning'inia.

Hili ni jengo la shule ya Nairobi shule maarufu nchini kenya. Jengo linausanifu wa kuvutia likiwa na nguzo na limezungukwa na bustani nzuri iliotunzwa vizuri yenye mimea na njia safi.

Huu ni mlango wa kuingia kwenye maktaba. Juu ya mlango kuna ishara iliyoandikwa library . Milango miwili mikubwa ya mbao imefunguliwa, ikionyesha ndani ya maktaba ambapo kuna dawati la mapokezi au la huduma. Kando ya mlango kuna maktaba au rafu za mbao.

Hii ni maktaba inarafu nyingi zilizojaa vitabu na meza ndefu pamoja na viti vya kusomea au vya kufanyia kazi, meza na viti vya dhamani zimetumika kwa ajili ya kuketi au kufanyia kazi au kusoma.

Hii ni maabara ya sayansi ya shule. Inaonyesha chumba chenye meza nyingi za maabara zenye nyuso nyeupe na makabati vya samawati yaliyowekwa chini ya meza na pia yaliyowekwa ukutani juu. Kuna sinki kwenye baadhi ya meza na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Hii ni nyumba kadhaa au vyumba vilivyopangika ikifuatana kando ya njia ya saruji. Milango na madirisha yake yana rangi ya kijani kibichi na kuki zinaonekana kuwa vimejengwa kwa matofali au mawe. Kuna ua au ukuta wa nje wenye lango la kijani pia.

Huu ni uwanja wa mpira wa kikapu ulio wazi ukiwa na ubao wa kikapu na chuma chake cha kupachika chenye wavu wakati wa mchezo huu.

Hiki ni chumba chenye kitanda cha ghorofa. Kitanda kina maghorofa mawili ya juu na ya chini yote yakiwa na magodoro na matandiko. Kuna dirisha upande wa kushoto na nguo zimetundikwa upande wa kulia wa kitanda. Chumba kina kuta za rangi ya chungwa.

Hili ni darasa au chumba cha mihadhara chenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Chumba kina madirisha marefu upande mmoja na taa za dari zinazotoa mwangaza. Inaonekana kuwa chumba cha kufunza au kufanyia mtihani.

Hiki ni chumba cha kulala, pengine cha hosteli au bweni la wanafunzi. Ndani ya chumba kuna kitanda cha ghorofa, meza mbili za kusomea au kufanyia kazi na makabati ya kuhifadhi vitu. Kuna pia viti viwili vyeusi kwenye meza hizo.

Hiki ni chumba chenye vitanda vya ghorofa ambavyo vinaonekana kuwa katika hoteli au bweni la shule. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro yenye shuka za samawati. Chumba kina sakafu ya vigae na kuta nyeupe na kuna mapazia yenye mistari kwenye dirisha.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa. Kinacho onekana kuwa hosteli au bweni. Kuna vitanda vitatu vya ghorofa vilivyopangwa ndani ya chumba na mlango, unaonekana upande wa nyuma kati kati ya chumba.

Hawa ni watu kadhaa wakijihudumia chakula kutoka kwenye meza. Mbele kabisa, kuna mwanaume amevaa kofia nyeusi na fulana nyeusi akichukua chakula kwenye sahani yake. Kuna vyombo vilivojaa chakula mbalimbali ikiwemo sahani yenye viazi vitamu au ndizi za kuakaanga.

Huyu ni mwanaume mwenye ulemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu na akishika kitabu na simu ya mkononi. Anaonekana yuko ndani ya nyumba au ofisi, kuna meza na kiti kingine nyuma yake.